Hapa hivi ni kituo cha huduma ambapo watu wameenda kushughulikiwa katika shughuli zao za ardhi na afya ama kitambulisho. Kuna watu, kuna wahudumiaji Sakafu lao ni nyeupe ambapo hapana uchafu.

Huyu hapa ni rahisi wetu wa Kenya William Samoei Ruto akiwa na mlinzi wake, naye Martha Koome jaji wetu mkuu wa Kenya wakitoka katika korti wakielekea nje wakitembea kwenye kapeti jekundu.